Tunaona nyumba zilizokuwa zimechakaa sana. Watu wakiweza kupita wengi. Wengine wakinunua manguo, maembe, miwa na wengine wameweza kuwa watoto.

Juu ya hii meza tunaona vile ilivyotandikwa na kitamba ya maruni . Juu yake kuna pesa ziliomo hapo. Kuna five hundred, two hundred, one thousand .

Katika eneo hili tumaona mawe kando na mtu anaweza kutembea. Kando yake kuna duka kubwa la mpesa milango yake ikiweza kupakwa color ya greeni .

Hapa ni sokoni. Tunaona kila aina ya vyakula vilivyopangwa vizuri ili mtu aweze kununua. Kuna tomato, mahindi, maharagwe, mkunde, vitunguu, udongo. Kwa umbali tunaona mwavuli zilizoekwa ili za kuweza kufunika mtu.

Tunaona mkono wa mtu ulioweza kushikilia simu kwa umbali, anaweza kufinya kuonyesha picha, simu na watu. Kwa umbali tunaona meza iliyoko hapo.

Katikati duka hili ninaona mama amesimama hapo. Kando yake ninaona mashine ya mafuta ya kupikia. Kando yake pia ninaona mashine ya maziwa iliyoko hapo. Pia ninaona vitu viliyopangwa vizuri hapo kwa meza vya kuashiria kwamba...

Hapa tunaona mtu alivyoketi. Amevalia nguo ya redi. Mkononi mwake ameweza kushikilia aina ya pesa mingi akiweza akizipanga. Kwa meza tunaona kuna kuna miwani hapo.

Hapa ni mahali pa sherehe. Tunaona umati wa watu wengi uliokuwa umejaa hapa. Magari yakiweza kuegeshwa kando. Miti mikubwa mikubwa, nyasi, vijiti, miti za minazi.

Kwenye meza hii tunaona watu walioketi wenye familia wanaweza kukula chakula tunaona kwamba kuna aina ya chakula kuna soda na mchele wa...

Ndani ya hili gari, limeweza kubeba abiria kulisafirisha. Kando yake kuna mengine yaliyoweza kuegeshwa, miti mikubwa mikubwa iliyoko hapo, kuna pia mti wa stima ulioko kando hapo.

Kwenye jumba hili, kuna watu wamesimama wawili nje. Mlango yake ikiwa ya colour ya green , pia kuna ya red . Ni ishara ya kwamba wanauziwa.

Kwenye pesa hii tunaona ni elfu moja iliyochorwa maandishi ya kalamu ya red na pia iko na picha ya mtu imeweza kushikiliwa kwa mikono ikiwa mezani.

Hili ni duka la kuuza maziwa. Limeweza kupangwa vizuri. Ndani yake kuna mtu, maziwa, biskuti, packet , maboksi. Limeweza kupakwa rangi ya kijani pia likaongezwa rangi ya buluu kando yake.

Katika kibanda hiki tunaona matunda kila aina yaliyopangwa hapo, kuna maovacado , machungwa, maembe pia kando yake kuna mkebe uliowekwa hapo ishara ya kwamba kuna mtu anauza.

Katika duka hili, tunaona nje kuna kreti ya viazi juu yake kuna box kando yake kuna mbao iliyoko na tomato . kuna Mpesa, kreti ya visoda ndani yake kuna vitu vilivyopangwa vizuri.

Kwenye mchoro huu tunaona mtu, gari na nambari zilizo andikwa na kalamu ya white . Raundi ya duara ya redi .

Hapa ni sokoni. Tunaona watu walivyopanga vitu vyao ili kuweza kuuza. Tunaona kuna viazi, mkaroti, tomato , vitunguu, mahindi, ndizi, bandoo na watu wananunua.

Kwenye barabara hii tunaona watu wawili waliobebana wakiweza kupita. Kwa umbali tunaona mti mkubwa uliokatwa na majani ikawekwa kando. Pia tunaona barabara hii iliyozungukwa na ukuta.

Katika jumba hili, tunaona ndizi zilizopangwa. Kando yake tunaona gunia lililowekwa chini. Juu yake tunaona vitunguu, tunaona mboga zilizopangwa vizuri. Kuna viazi, kando yake kuna matray imewekwa kando.

Hapa mahala ni pasafi sana. Kumetengwa ili magari yaweze kuwekwa hapa. Mengi yameweza kuegeshwa hapa ya kila aina. Kuna la black , red , white and brown .

Katika duka hili tunaona jinsi lilivyo pangwa vizuri ili kuweza kuvutia mtu kuja dukani, ndani yake tunaona vitu vifuatavyo kuna mitungi za maziwa, mtu aliyesimama kando, makaratasi na vitu mingi.